Ndani ya ukumbi wa darasa, kuna kundi la watu wazima ambao wameketi kwenye madawati yenye rangi ya kaki, kila mmoja wao akiwa na chupa ya maji pamoja madaftari, wanamsikiliza kwa makini mkufunzi wao aliyesimama.

Kundi dogo la wanaume wakimtazama mdada aliyevaa fulana nyeupe yenye maandishi na kofia nyekundu akiwaonyesha jinsi mtambo wenye balbu nyingi unavyofanya kazi na wako kwenye moja ya hema linalotoa elimu mbalimbali kwa watu wazima .

Kundi la watu wazima ambao wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye viti vyekundu, meza nyeupe na ukutani kuna dirisha kubwa, pamoja na geti la bluu, na wengi wao wakiwa wamevalia barakoa. Watu hao wako hapo kwa ajili ya kupata elimu.

Ndani ya duka la wauza vitabu kuna rafu kubwa nyeupe ambayo zimepangwa nakala za aina mbalimbali kutoka kwa waandishi tofauti, na katikati yake kuna mwanamke aliyevaa shati lenye mikono mirefu la rangi ya bluu akiwa anatazama vitabu hivo.

Sehemu ya michezo kwenye shule ya chekechea, ambayo ipo karibu na uzio wa chuma, kuna bembea kubwa yenye rangi nyekundu ambayo ina viti vidogo vyenye rangi ya bluu, kijani, rangi ya chungwa na nyekundu na imetundikwa kwenye eneo lenye mchanga.

Kwenye eneo la michezo la wanafunzi wa chekechea ambapo pamezungushiwa na uzio wa chuma kuna bembea kubwa yenye viti vyenye rangi ya njano, kijani na bluu ambayo ni panda shuka na iko kwenye mahali kwenye mchanga.

Kwenye eneo la michezo ndani ya shule ya chekechea ambapo pamezungushiwa na wigo wa chuma, kuna bembea kubwa ya kuteleza ambayo ina rangi ya bluu, kijani, njano na nyekundu na imejengwa juu ya mchanga.

Eneo la michezo lililopo karibu na jengo kubwa la madarasa kwenye shule ya chekechea ambapo kuna zulia la kijani pamoja na bembea za kuchezea zenye rangi tofauti kama njano, bluu na kijani.

Ukurasa wa mia moja sabini wa kitabu cha wanafuzi wa shule ya msingi, ambacho kina karatasi nyeupe iliyozungushiwa na rangi ya uwaridi, kikiwa na picha ya mtoto mdogo pamoja na mwanaume alievaa kanzu na koti jeusi.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi kwenye madawati huku wamevaa sare ya shule ambayo ni mashati ya rangi ya chungwa na magauni ya zambarau. Na kwa mbele kuna mwalimu wao akiendelea kuwapa elimu huku ubaoni kumeandikwa masomo ya kingereza, hisabati na kazi ya nyumbani.

Moja ya kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi, ambapo ukurasa wa arobaini na sita unaonesha michoro ya watoto wakiwa wanajifuta na taulo huku wengine wakiwa wanachana nywele. Na ukurasa wa arobaini na saba una michoro ya: viatu, shati, fulana, brashi na sabuni.

Ghorofa pana ambalo ni vyumba vya madarasa ya wanafunzi wa shule ya msingi, na jengo hilo lina ukuta mweupe, milango, pamoja na vyuma vya kijani, na imeezekwa na vigae, na mbele yake kuna bustani ambayo ina miti mifupi na nyasi zilizokauka.

Chumba cha darasa cha shule ya sekondari ambacho kina madirisha makubwa na ndani yake kuna meza nyingi ndefu huku baadhi zikiwa na masinki meusi na chumba hicho hutumiwa kama maabara kwa ajili ya masomo ya vitendo kwenye vipindi vya baolojia, kemia na fizikia.

Chumba cha darasa kwenye shule ya sekondari ambacho hutumika kama chumba cha maabara, kwa ajili ya kufanyia masomo ya vitendo, ndani yake kuna meza nyingi nyeupe, zenye rangi ya bluu, na kila moja ina bomba linalotoa maji, na masomo yanayofanyika hapa ni kama vile: bayolojia, kemia, na fizikia.

Ndani ya chumba cha darasa chenye ukuta wa rangi ya chungwa na nyeupe, kuna wanafunzi wa chuo ambao wameketi kwenye viti vya kijani, huku wakimsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama mbele ya darasa akiwafundisha jambo, na pembeni yake kuna kipakatalishi kilichofunguliwa.

Wanafunzi wa chuo cha urembo wakiwa wamesimama ndani ya darasa yenye madirisha ya vioo, mmoja wao anamnyoa nywele kijana aliejifunika kitambaa cheusi kwa kutumia mashine maalumu huku wenzake wawili wakiwa wanamtazama.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu ambao wameketi ndani ya ukumbi wa darasa wenye ukuta mweupe na madirisha mapana, huku wakimsikiliza kwa maikini mkufunzi wao aliyesimama kwambele akiendelea kuwapa elimu, pia kuna mabango yenye picha ambayo yameegeshwa ukutani.

Ndani ya chumba cha darasa chenye ukuta mweupe na dirisha pana. Kuna kundi la wanafunzi ambao wameketi mezani, huku wamefungua vipakatalishi vyao. Baadhi wakiwa na madaftari yaliyofunguliwa, na wanaandika huku wengine wameshikilia simu za mkononi.

Ndani ya darasa la chuo kikuu, kuna wanafunzi ambao wameketi kwenye meza zao huku wakimsikiliza mkufunzi akiwa anaelezea jambo. Na mbele kuna mabango meupe pamoja na ubao mkubwa na viti vyeusi vilivyojipanga.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu, wameketi kimakundi kwenye viti vya plastiki. Vyenye rangi ya bluu, na nyeupe, huku wameunda maduara. Na wako ndani ya chumba kikubwa mfano wa maktaba, ambacho kina vitabu vingi pamoja na madirisha madogo.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu wameketi ndani ya ukumbi ambao una viti vyenye rangi ya damu ya mzee, huku wengi wao wakiwa wameshikilia makaratasi meupe, na kwa mbele kuna mkufunzi wao akiendelea kuwaelezea jambo.

Wasichana watatu, ambao wako ndani ya chumba cha hosteli kilichopo chuoni, wawili wakiwa wamekaa kwenye kitanda cha dabodeka huku wakibofya simu zao, na mwingine akiwa mbele ya kabati la nguo na chumba hicho kina ukuta wa rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wameketi mezani huku wawili wakiwa wamesimama kwa nyuma, na mmoja wao aliyavaa fulana nyeusi anawaelezea jambo linaloonekana kwenye kipakatalishi, huku wengine wakiwa kwa pembeni wanaendelea na masomo.

Wanafunzi watatu wa elimu ya ufundi ustadi, ambao wamevaa makoti yenye rangi ya bluu iliyokoza na kijani, wakiwa wamekiti ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha ya vioo, na mbele yao kuna tarakirishi ambayo imewashwa, na mwenzao mmoja ameshikilia mtambo mdogo.

Mwanamke mmoja, amejifunga kilemba kichwani na kuvaa koti kubwa lenye rangi ya bluu iliyokoza ,akiwa pembeni ya vifaa mbalimbali vinavyotumika kwenye mafunzo ya ufundi stadi, na yupo ndani ya chumba cha darasa chenye ukuta mweupe na taa zilizowashwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi ambao wameketi kwenye chumba cha darasa, huku wakiwa na karatasi nyeupe zikiashiria kwamba ni mitihani, na kwenye chumba hicho kuna mitambo ya aina mbalimbali kwa ajili ya kufundishia, na pia kuna mwalimu mmoja aliyesimama aliyevaa koti lenye rangi ya kijani.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wakiwa ndani ya darasa lenye ukuta mweupe, na lina vifaa vya aina mbalimbali huku wakiwa wanafanya masomo ya majaribio kwa utengenezaji wa bidhaa za umeme kwa kutumia vifaa tofauti.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wawili wao wakiwa wamevaa sare za makoti yenye rangi ya damu ya mzee na wako ndani ya chumba cha darasa ambacho kina milango ya vioo huku wakiwa wanajifunza somo la vitendo “utengenezaji wa vifaa vya umeme”.

Wanafunzi wanne walimu wa fundi stadi ambao wamevaa mavazi yenye rangi ya bluu iliyokoza pamoja na miwani na glavu zenye rangi ya njano, wamesimama na mwanamke wa kizungu aliyevaa koti jeupe na mbele yao kuna mtambo wa kujifunzia.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wako ndani ya darasa lililo kwenye jengo la ghorofa. Kila mmoja wao ameketi kwenye meza nyeupe huku akiwa na vifaa mbalimbali vilivyowekwa kwenye trei ya rangi ya bluu. Na hii ni moja ya zoezi la vitendo vya ufundi wa vifaa vya kielektronikia.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi ustadi, wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye ukuta mweupe, na kwa nyuma kuna maboksi makubwa, baadhi yao wana tarakirishi iliyowekwa kwenye meza nyeupe, huku mmoja akiwa anasoma kitu kwa umakini.